Watu kadhaa wameketi chini ya mti mkubwa, wengine wameketi kwenye viti. Mmoja amevaa shati la bluu, mwingine shati la kahawia. Nyumba ndogo yenye paa nyekundu inaonekana nyuma, anga ni ya bluu, kuna miti kule mwisho. Watu hawa ni kama wamekaa kikao na wanahutubiwa na mwanamke aliyesimama.

Wanaume kadhaa wamesimama kando ya mkondo wa maji. Mmoja anaonekana akiwa ameteleza na kuanguka kwenye huo mkondo wa maji. Huyo aliyeteleza amevalia manjano na nyeusi. Kando Kando ya maji kuna mimea au vichaka vichache. Wengine wamesimama ufukweni wakisubiri.

Mwanamke mmoja amevalia kofia ya blue na miwani akionyesha tabasamu pana. Anaonekana amevaa glavu ya blue na koti jeupe labda daktari au nasi. Mwanamke mwingine akiwa na nywele fupi zilizonyolewa anatabasamu na kuinua kidole gumba ishara ya sawa. Nyuma yao kuna kompyuta ndogo na meza ikionyesha mazingira ya kliniki au ofisi ya afya.

Mwanaume aliyevaa koti la maabara, kofia ya bluu na barakoa akishika pakiti ya dawa mbele yake kuna chupa nyingi za dawa zenye rangi nyeusi na nyekundu zimepangwa juu ya meza. Nyuma yake kuna masanduku makubwa ya dawa yamewekwa kwenye rafu. Mahali hapo panaonekana kama duka la dawa au ghala la dawa.

Mtoto aliyevaa jezi nyekundu amesimama kwenye maji mengi, mwanaume aliyevaa nguo nyeupe pia amesimama kwenye hayo maji, kule mwisho kuna majumba ambayo yamejawa na maji. Inaonyesha hali ya mafuriko makubwa na maafa yaliyofanywa na mvua mingi.

Chupa ya dawa imesimama mbele ina vidonge vidogo vyekundu. Kifuniko cheupe kimefunikwa juu, lebo nyeusi ina maandishi Sol-D, Vitamin D3, Cholecalciferol 10000IU . Maelezo mengine madogo pia yanaonekana chini, rangi nyeupe nyuma inatoa utofauti. Mwangaza umetokea juu ya chupa. Bidhaa hii inaonekana mpya na madini muhimu, vitamini muhimu.

Mwanaume amevaa shati la kahawia ameshika mguu wa mtu mwingine aliyelala chini. Mtu aliyelala amefunikwa na blanketi ya nyekundu yenye madoa meusi, mwanaume anaonekana akimsaidia mgonjwa. Hali hii inaweza kuwa katika hospitali au nyumbani.

Kuna muuguzi amevaa sare ya bluu na nyeupe na barakoa akimpa mtoto mchanga chanjo. Mama wa mtoto au mlezi yuko karibu akishika mtoto huyo. Mtoto amevaa shati la bluu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya chenye rafu au makabati yenye vifaa vya matibabu. Wote wanaonekana kutulia wakati wa utaratibu huu.

Katika meza kuna chupa za dawa. Chupa za kushoto, ina maandishi yenye neno deja juu yake. Chupa ya katikati, ndefu zaidi, ina lebo ya kijani, na nyeupe. Chupa ya kulia, nyeupe na ndefu, ina lebo nyekundu na kijani. Zote zimefungwa vizuri.

Madaktari wawili wamevaa barakoa na sare. Mmoja amevaa sare ya bluu na mwingine sare nyeupe wakimtibu mgonjwa. Mgonjwa amelala chini kichwa chake kimeegezwa vizuri. Daktari mmoja anashika vifaa vya matibabu. Eneo linaonekana la kliniki. Kazi muhimu ya matibabu inaendelea, usafi ukifuatwa na mazingira yakiwa ya utulivu.

Madaktari wawili wamevalia mavazi meupe na barakoa za bluu na pia wamevalia kofia. Mgonjwa huyo amelala kwenye kitanda maalum akiwa anahudumiwa na madaktari wanao mwangalia mdomoni.

Kuna chupa tatu za virutubisho au dawa. Chupa ya kwanza upande wa kushoto kuna lebo ya manjano na imeandikwa Nature made calcium . Chupa ya pili katikati ni nyeupe, na imeandikwa pure calcium . Chupa ya tatu upande wa kulia ni ya rangi ya kahawia na ina lebo yenye picha za matunda. Maandishi my kind , zimepangwa kwa safu na nyuma yao kuna rangi ya machungwa.

Kundi la watu limekusanyika mbele ya meza yenye bidhaa nyingi ambazo ni pedi. Baadhi ya watu wameshika mabango yenye maandishi wakionyesha ujumbe wa kijamii au afya ya wasichana. Wamevaa nguo za kawaida wakionyesha uhamasishaji. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje, chini ya kivuli.

Mwanamke amekalia kiti cha matibabu akifanyiwa matibabu ya meno. Daktari wa meno amevaa glavu na ameshika kifaa kinachotoa mwanga wa bluu akiweka ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mwanga huo wa bluu unaangazia mdomo wa mgonjwa. Mazingira ni ya kliniki ya meno ya hosipitali. Mgonjwa anaonekana kutuliia. Hali haionyeshi utaratibu wa kutibu meno.

Mwanamke amevaa koti jeupe labda daktari au nesi anampa sindano mtoto mchanga. Mtoto ameketi kwenye paja la mwanamke ambaye amevaa nguo zenye rangi mbalimbali. Kuna meza ndogo karibu nao ikiwa na chombo chenye alama ya hatari labda kwa ajili ya kutupa sindano zilizotumika. Wote wanaonekana makini na utaratibu huu. Hii inaonyesha umuhimu wa chanjo katika afya ya jamii. Kila kitu kinafanyika kwa uangalifu mkubwa kuhakikisha usalama.

Mtaalamu wa afya amevaa miwani akimchunguza mgonjwa anatumia kifaa maalum kinachoangaza jicho la mgonjwa akionyesha umakini mkubwa. Mgonjwa ameketi mbele yake akionekana mtulivu na anashirikiana kikamilifu. Kwa nyuma kuna chati cha anatomy ya binadamu ikiashiria mazingira ya kliniki au hospitali.

Kifaa cha kunawia mikono kimesimama wima. Juu kuna pipa kubwa la maji ya kijani kibichi. Chini yake kuna besini la kijani na ndoo nyeupe ya kukusanya maji chafu. Kifaa hiki kimeundwa kwa usafi. Eneo linaonekana wazi. Utunzaji wa afya unaonekana. Maji safi yanapatikana. Kila kitu kiko tayari na pia kuna sabuni hapo ya kunawia mkono na miti hii kando na maua kando ya hiyo ya kunawia.

Mwanamke mmoja ambaye ni mjamzito amelala chini huku mwanamke mwingine akimkanda tumbo. Mwanamke amevaa shati nyeusi akimshika kwa umakini, mazingira yanaonekana kuwa ya nje na ardhi yenye udongo. Hali inaonekana kuwa ya dharura au msaada.

Mwanamke ameketi kwenye kiti amevaa jeans na shati nyeupe huku amevaa barakoa nyeusi. Mhudumu wa afya amejishusha karibu naye akimchoma shindano kwenye mkono. Hii inashiria mchakato wa chanjo au matibabu.

Mtaalamu wa afya ameketi akimwangalia mtoto mdogo aliyeketi mbele yake, anaandika kwenye karatasi au kifaa fulani. Mtoto anavaa shati la blue na nyeupe, anakaa kumuangalia mtaalamu. Nyuma yao kuna vifaa mbalimbali kwa ofisi au kliniki ikiwemo kompyuta na kabati. Sanduku nyekundu inaonekan kando ya mtaalamu. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kimatibabu au ushauri.

Mwanamume amevaa kofia nyeusi na sare nyeusi akitoa huduma ya afya kwa mtoto aliyeshikwa na mwanamke amevaa kofia ya njano. Wote wamejikita katika shughuli hii. Kwa nyuma kuna watu wengine wamesimama wakionyesha shughuli za kijamii. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi kwa ajili ya tukio la afya.

Chupa kadhaa za dawa na sindano zimepangwa kwenye meza. Chupa moja nyeupe imeandikwa Yellow Fever Vaccine Live . Ikionyesha chanjo muhimu kando yake kuna chupa nyingine ya rangi ya hudhurungi yenye kioevu. Sindano moja imelala karibu nayo. Nyuma kuna glavu za bluu. Vitu vyote vinaonekana vipya na tayari kutumika vikiashiria mazingira ya matibabu.

Mwanamke ameshika mtoto mchanga huku akimwekea dawa ya chanjo mdomoni, mwanaume amevaa koti jeupe. Mtoto amefungwa, amefunikwa na kitambaa cheupe, rangi ya ngozi zao zinaonekana wazi, chumba chenye mwangaza kinaonekana nyuma. Mandhari ni kliniki au hospitalini.

Chupa nne za virutubisho zimepangwa kwa safu kila chupa ina lebo tofauti zenye rangi na maandishi mbalimbali, zote zinaonekana zimejaa vidonge au tembe. Rangi ya kijani na bluu zinaonekana nyuma. Mwangaza umetokea juu ya chupa, hii inaonyesha kuwa afya inazingatiwa na matibabu yanaendelea na pia usalama umewekwa mbele.

Mwanamke aliyevaa nguo za bluu anamsaidia mwanamke mjamzito aliyelala chini, mtu huyo amevaa shati jekundu na amejifunika kanga. Wanawake wengine watatu wamekaa kwenye viti wakiwa wanawatazama hawa yule anayemshughulikia na mwenye aliyelala chini.

Neno exhauster limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe kwenye tanki kubwa la gari. Tanki hilo ni jekundu, gari lina rimu nyeusi na gari hilo kichwa chake ni cheupe. Miti mikubwa ya kijani inaonekana nyuma, watu wawili wamesimama karibu na gari hilo, nyasi pia zinaonekana.

Watu kadhaa wanashiriki katika shughuli ya kusafisha taka. Mwanaume mmoja amejishusha akikusanya takataka huku wanawake wawili wakikusanya vitu zingine karibu naye. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafu mingi yakihitaji usafi.

Picha yenye matangazo iliyoandikwa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi, hawala na nambari ya simu imeandikwa na pia kuna mwanaume mzee anayeyasoma hayo maandishi. Kuna miti miwili iliyoshikilia hilo karatasi lenye matangazo hayo.

Mtu amevaa koti la njano na kofia, akimpa mtoto chanjo aliyefunikwa blanketi nyeupe na kofia nyekundu. Mwanamke ameketi chini karibu akimuangalia mtoto. Eneo linaonekana kuwa la nje, labda chini ya hema au mahali pa wazi pa huduma. Wote wanaonekana wakiwa makini na mtoto. Hali hii inaweza kuwakilisha huduma za afya za jamii au ukumbi wa matibabu.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, wauguzi wawili wamesimama karibu naye. Mmoja amevaa barakoa ya bluu na glavu nyeupe, mwingine amevaa barakoa na hajavaa glavu. Mashine nyingi za matibabu zimeunganishwa kwa mgonjwa. Chumba ni cheupe na kinaonekana kuwa na vifaa vya kisasa, mandhari ni hospitalini.

Kuna chupa ndogo ya plastiki yenye kofia nyekundu. Ndani yake kuna kioevu cha rangi ya njano, kwenye chupa kuna maandishi yanayosomeka Urine sample infection microbiology pembeni yake kuna matunda matatu ya bluu na vidonge vitatu vya rangi nyekundu inaonekana kama kifaa cha uchunguzi wa afya ya maabara.

Watu wawili wako kwenye shimo kubwa la udongo lililochimbwa chini. Mmoja wao amesimama ndani ya hilo shimo akiwa ameshika kibakuli, amevalia shati nyeusi, mwingine ameinama akiwa ameshika mitungi miwili, wote wawili wanashughulikia na shughuli inayohusiana na udongo au maji. Mandhari ya nyuma ni milima ya udongo.

Mikono miwili imeshika vifurushi vidogo vinamadawa ya unga na vidonge. Rangi tofauti zinaonekana, manjano nyeupe na kahawia. Kila kifurushi kimefungwa vizuri, hakuna sehemu nyingine ya dawa hizo inayoonekana. Mwangaza umetokea juu ya mikono, dawa hizo zimetayarishwa kuonyesha kuwa afya inazingatiwa. Matibabu yanaendelea, na usalama umewekwa mbele.

Miti yenye majani mengi imesimama wazi, anga lina mawingu meupe ndege wadogo wanaruka angani. Kuna mwanaume mmoja hapo ameshika kijiti mkononi inaonekana ni kama anapiga hao ndege wakitoka wakiruka angani. Na hapo kuna nyasi, ambayo haija kuwekwa vizuri, inakaa kama kichaka.

Mwanamume amevaa koti la kahawia, ameketi kwenye kiti, akihudumiwa na wataalamu wawili wa afya. Mmoja wao mwanamke amevaa shati la bluu, amemwekea kifaa masikioni. Hii inaashiria upimaji wa afya au matibabu.

Gari kubwa limeanguka ubavuni likielea kwenye maji mengi yaliyofurika. Barabara yote imezima kabisa ikionyesha uharibifu mkubwa. Kundi la watu wamesimama karibu wakitazama kwa wasiwasi mkubwa. Miti michache inaonekana nyuma ikizungukwa na hali ya mvua.

Madaktari watatu wamevalia mavazi ya upasuaji wamejikita katika shughuli muhimu. Wawili wamevalia kofia ya kijani kibichi na mmoja wa tatu amevalia kofia ya bluu anatumia vifaa mbalimbali labda wakati wa oparesheni. Eneo la kazi linaonekana kuwa safi kuashiria mazingira ya hospitali, nuru ya kutosha inamulika eneo ikiruhusu kazi sahihi. Hali ya utulivu inatawala ikionyesha umakini mkubwa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti maalum cha daktari wa meno, amevaa kitu cha bluu na amenyoosha miguu zake akiwa amevaa viatu vyeusi, ndani kuna vifaa vingi vya matibabu na kuna mwanamke ambaye ni daktari amekaa kando yake akiwa na tabasamu. Wote wanatabasamu ni kama anamuuliza hali yake au anampa maelezo.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga kwenye vitanda maalum vya hospitali. Watoto wamelala kwenye vitanda hivi vyeupe na bluu hii unaashiria wodi ya watoto wachanga au kitengo cha watoto hospitalini wakihudumiwa na wahudumu.

Mlinzi mmoja mwanaume amevalia mavazi meusi na barakoa anatumia kituo cha kunawa mikono. Maji yanatoka kwenye bomba la blue lililowekwa kwenye chombo kikubwa cha maji. Hali hii inahimiza usafi wa mikono.

Mtu amevalia suti nyeupe na kujikinga na maski nyeusi usoni. Pia amevaa glavu za kijani. Ameshikilia pampu ya kunyunyuzia wadudu mkononi mwake. Bomba refu la chuma linatoka kwenye pampu hiyo. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma yake.

Mwanamke amevaa shati jeusi na suruali akitumia kizima moto kuzima kuzima moto kwenye pipa. Moshi mweupe unatoka kwenye pipa kuashiria moto mkali. Eneo hilo linaonekana kuwa wazi labda uwanja wa mazoezi. Hali ya umakini na usalama inaonekana wazi. Hii inaweza kuwa zoezi la kuzima moto ama tukio halisi. Kila kitu kimepangwa vizuri kuhakikisha usalama wa wote.

Kuna mizizi mingi ya mimea yenye rangi ya kahawia imepangwa juu ya uso. Karibu na mizizi hiyo kuna chupa mbalimbali, baadhi zikiwa na kofia zenye rangi nyekundu na ya bluu. Kwa nyumba kuna nguo au vitu vingine vimepangwa. Inaonekana kama soko la bidhaa za asili au duka la dawa za vienyeji.

Wataalamu watatu wa afya wamevalia mavazi ya blue na barakoa. Mmoja wao anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda maalum akimchunguza mdomo. Hii inaashiria mazingira ya kliniki ya meno au matibabu mengine.

Mwanaume mzee amevaa barakoa ya buluu akionekana akichanjwa na mfanyikazi wa afya. Ameketi huku mkono wake ukishikwa kwa ajili ya sindano. Mwanamke aliye nyuma amevaa sare ya buluu akionyesha utalamu. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au kituo cha chanjo. Wote wawili wanaonekana makini.

Barabara imeharibika pakubwa, ikiwa imepasuka na kuunda mashimo makubwa. Udongo mwekundu una onekana wazi, ukionyesha athari za momonyoko wa udongo. Watu wanasimama kando ya barabara wakiangalia uharibifu ulio sababishwa na momonyoko.

Sindano imeshikwa ikiwa na dawa ndani yake ikionyesha maandalizi ya chanjo. Karibu nayo kuna chupa tatu ndogo za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela, zikiwa zimepangwa kwenye sanduku la dawa. Sanduku lina lebo ikionyesha jina la chanjo na maelezo mengine. Eneo lote linaonekana kuwa mazingira ya matibabu labda kliniki au hospitali. Hii inawakilisha huduma ya afya.

Kuna bango lenye maneno Siha Headache Solution, juu yake kuna picha za watu wakiwa na maumivu ya kichwa. Kuna chupa za dawa chini yake. Tangazo hili linahimiza dawa ya maumivu ya kichwa, na pia inasema kuwa dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara pia.

Mwanamke ameshikilia mtoto mchanga. Mtoto amefungwa nguo nyeupe. Mwanamke amevaa koti jeupe labda muuguzi. Mwanamke mwingine ameketi karibu, amevaa shati la chungwa akiwa amebeba mtoto huyo. Chumba ni chenye rangi ya bluu na kinaonekana kama hospitali.

Sanduku jeupe la dawa linaonekana likiwa na maandishi, measles, mumps and rubella vaccine, live, IP, freeze-dried and Tresivac PFS . Laini za bluu na nyekundu zinaonekana. Hii inaashiria bidhaa ya afya au chanjo.

Wanawake wawili wameshika ndoo na besheni mkononi wakikusanya maji na kuyamwaga nje. Mmoja amevaa nguo ya bluu, mwingine amevaa nguo nyeusi, wote wako na barakoa. Maji yanaonekana yamejaa chini kutokana na mafuriko makubwa. Eneo ni la nje, udongo unaonekana kuwa unyevu.

Mwanafunzi wa kike mwenye nywele zilizofungwa amevaa koti nyeupe la maabara. Anasimama akiangalia kitu kinachofanana na simu. Ameshikilia kalamu mkononi. Mbele yake kuna meza yenye kifaa cha kielektroniki. Anakagua vitu kwa makini.

Kuna kundi kubwa la watu wamekusanyika katika eneo lenye nyumba zilizoharibika. Wengi wao wanaonekana wakiangalia chini wakiashiria labda msiba. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa labda kutokana na maafa.

Watu wawili wote wakiwa wamevalia suti nyeupe ya kujikinga na barakoa, wanafanya usafi ndani ya chumba. Mmoja wao anafuta meza au sehemu nyingine tambarare huku mwingine akitumia kifaa cha kunyunyuzia. Chumba hicho kina viti vya rangi ya kijivu na kinaonekana kikiwa safi na kisicho na vitu mingi. Inatoa hisia ya usafi wa kina au kuua vijidudu.

Mwanaume ameshika mkono wa mtoto mdogo akimwangalia kwa makini akitaka kumchoma sindano. Amevaa koti jeupe lenye mikono mirefu na mtoto amevaa nguo yenye ruwaza za rangi, inaonekana kama anafuatilia jambo fulani kwa mikono ya mtoto ndio amdunge sindano. Mkono wa mtoto umeshikwa kwa upole, akionyesha utulivu. Sehemu anaonekana rahisi ikiangazia mazingira ya kawaida au kituo cha afya.

Mwanamke amevaa koti jeusi na amemshika mtoto, ambaye anapewa chanjo na mwanaume ambaye amevaa fulana ya njano na kofia. mwanaume anamuekea mtoto dawa mdomoni.

Mtaalam wa afya amevaa koti jeupe, barakoa na glavu. Anasimama karibu na mitungi mikubwa ya gesi akiangalia baadhi yao. Mitungi hii inaonekana kuwa ya oxygen ikionyesha mazingira ya hospitali au kituo cha matibabu.

Barabara imejaa maji mengi, magari machache yamekwama, pikipiki moja inapita polepole dereva akijaribu kuvuka. Wengine wamesimama pembeni wengine wakitumia miavuli kujikinga na mvua. Hali halisi inaonyesha mafuriko makubwa. Maisha ya kawaida yamevurugika kabisa.

Mwanamke amevaa shati jeusi, amejifunika kichwa, anamshika mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali. Mtoto amefunikwa blanketi, mwanamke anaonekana akimtunza mtoto kwa uangalifu.

Kuna chupa nyeupe ya dawa yenye kifuniko chekundu. Juu yake kuna maandishi Wellvita Iron Chelate na alama ya Fe .Chupa hii inaonekana kuwa na vidonge au virutubisho ikionyesha bidhaa za afya.

Mkono umevaa glavu nyeupe umeshika chupa ndogo ya kioo iliyo na maandishi vaccine . Sindano imechomekwa kwenye chupa tayari kwa matumizi. Kiowevu cha chanjo kinaonekana ndani ya chupa. Hii inaashiria mchakato muhimu wa kinga dhidi ya magonjwa. Mandhari inaonekana safi na kitaalamu. Nuru inamulika vizuri, ikionyesha umuhimu wa bidhaa hii.

Nesi amevaa mavazi ya kijani akishika kitu kinachofunikwa nguo nyeupe. Anaonekana akisongeza kitu hicho, akihamisha kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mazingira yanaashiria chumba cha hospitali.

Chungu cha udongo kinatoa moshi kikiwa kimekaa kwenye kitu kama makaa. Moshi unapaa juu kutoka kwenye chungu. Nyuma kuna vitu vingine vya udongo au vyombo. Eneo linaonekana kuwa la ndani au la inje ambapo utamaduni wa kutumia viungo unaendelea. Hali hii inaweza kuwakilisha utayarishaji wa dawa za asili au mila fulani.

Mtu mmoja mzima amesimama mbele ya kundi la watoto walioketi. Ameshika kitu mkononi na anaonekana akizungumza. Walioketi hao ni wanafunzi wakishika vitabu au karatasi mbele yao. Chumba kina madawati mengi ya mbao na viti. Mwanga unaingia kutoka madirishani. Mandhari inaonekana ya darasani au ukumbi wa mkutano.

Mwanasayansi amevaa koti jeupe la maabara na glavu za buluu akifanya utafiti ndani ya maabara. Anashughulikia vifaa vya kioo vilivyojaa miminika vyenye rangi tofauti yakionyesha shughuli za kemikali au kibayolojia. Kuna vifaa mbalimbali vya kisasa vinavyotumika katika utafiti. Mwanasayansi anaonekana amezingatia sana kazi yake akionyesha umakini wa kitaalamu.

Watu wanne wanawake wamebeba mizigo, wamesimama kwenye njia. Wote wamebeba mizigo mizito juu ya vichwa vyao. Wamevalia nguo za kitamaduni za rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu na kahawia, ardhi inaonekana kwa udongo nyuma yao kuna miti kama kichaka.

Gari za bajaji zinasafiri kwenye barabara yenye maji mengi baada ya mvua. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Anga linaonekana kuwa zito likionyesha hali ya hewa iliyobadilika. Magari yanaonekana yakisonga polepole kutokana na maji .Hii ana asheria mafuriko madogo ya mvua kubwa iliyonyesha hakuna watu wanao onekana karibu.

Mwanamke amevaa mavazi ya bluu, akimwangalia kwa upendo mtoto mchanga aliyelala na mashine ya kuweka mtoto wachanga wenye uzito mdogo. Mtoto anaonekana kuwa mdogo sana na ana vifaa vya kimatibabu vilivyounganishwa. Mashine hiyo ni ya kioo ikiashiria mazingira ya hospitali au kitengo cha watoto wachanga waliozaliwa kabla ya muda. Mama huyo anaonekana kuwa na wasiwasi lakini pia anaonyesha upendo mkubwa kwa mtoto huyu.

Mwanamke amevaa kanga yenye rangi mbalimbali amebeba mtungi mkubwa kwa njano mgongoni. Mtungi huu unaonekana umejaa maji kuashiria ya safari ndefu, nguo zake zinaonekana rahisi zinafaa kwa kazi ya kila siku. Kwa nyuma kuna watu wengine wakionekana na mbali wakionyesha shughuli nyingi. Mazingira yanaonekana kwa kavu, labda kutokana na ukame. Juhudi ya kupata maji zinaonekana wazi kuashiria changamoto ya maisha.

Kuna watu wawili ndani ya chumba, mmoja ambaye mgongo wake unaonekana amevaa kitambaa cheusi kichwani na shati la mikono mirefu. Mwingine amevaa shati jeupe na nyekundu ameketi mbele yake akionekana kumhudumia. Kuna chupa au viungo vidogo vyeupe mezani kati yao. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya manjano wenye karatasi nyingi zilizobandikwa. Inaonekana kama tukio la ushauri au huduma za afya.

Mtaalamu wa afya amevaa maski usoni akishika chupa ndogo ya chanjo na sindano anaonekana akitayarisha dawa au chanjo ameketi na nyuma yake kuna jengo lenye madirisha na milango. Mwanga wa asili unaangazia eneo, nguo zake zinaashiria kazi ya kimatibabu. Hii inaashiria mazingira ya kliniki au kituo cha afya ambacho chanjo inatolewa au kuandaliwa.

Vitu vingi vilivyo tengenezwa kwa udongo vikiwemo sufuria na vyungu vimepangwa .Baadhi yake vimefungwa kwa kamba na nyuzi. Kuna pia chupa na vyombo vingine, kuna pia ndoo. Eneo lote linaonekana kama soko la bidhaa za kitamaduni au za kienyeji.

Bwawa la maji machafu linapita karibu na makazi duni, nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na mbao baadhi ya nyumba zimepomoka. Vifaa vinavyotumika vimetawanyika ardhini anga ni bluu, makazi haya yanakaa duni.

Pochi ya vidonge vya kijani imewekwa mbele. Kila kidonge kimefungwa kwenye nafasi yake. Lebo kubwa nyeupe ya kijani na maandishi hydrobrufen . Maelezo mengine madogo inaonekana chini ya jina. Rangi ya kijani inavutia sana. Dawa hizi zimetayarishwa kwa ajili ya kuzingatia afya na matibabu na usalama unawekwa mbele.

Mwanamke amevaa nguo za kitamaduni za rangi nyingi, ameketi kwenye kiti, mkono wake mmoja umejifunika ushoni, mwingine ukiwa unatungwa sindano, na mwanaume aliyesimama akiwa amevaa fulana ya njano na bluu. Kitu kikubwa cha bluu na njano kinaonekana, nyuma na kingine cheupe.

Chupa ndogo ya chanjo ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubella yenye kofia ya blue imesimama wima, lebo yake inayoonekana wazi ikionyesha jina ya chanjo na melezo mengine. Nyuma yake kuna sanduku ya chanjo hio. Eneo lote linaonekana kuwa safi. Mwanga wa kutosha unaangazia chupa hio. Hii inaashiria mazingira ya kliniki au duka la dawa ambapo chanjo huhifadhiwa.

Ndani ya kliniki daktari na nesi wanatibu mgonjwa. Daktari akiwa amevaa buluu ana mchunguza kinywa mgonjwa aliyelala kitandani. Nesi ame vaa nyeupe, ana msaidia daktari wote wamevaa barakoa na glavu, na ni madaktari wa meno.

Mwanamke mmoja amevaa barakoa na nguo za hospitali ya kijaribu kumsaidia mgonjwa aliye lala kitandani, mgonjwa huyo amevalia nguo za bluu na anaonekana dhaifu akiwa na vifaa vya matibabu vilivyowekwa mwilini mwake, na pia kuna kifaa cha oksijeni wote wawili wako ndani ya chumba cha hospitali, kwenye vifaa vya matibabu na mazingira safi.

Mtu anamhudumiwa na mtaalamu wa meno. Mgonjwa amelala chali mdomo wazi. Mtaalamu anatumia kifaa cha bluu chenye mwanga ndani ya kinywa cha mgonjwa. Hii inaashiria mazingira ya kliniki ya meno.

Chupa ya dawa imewekwa wima mbele, imejaa vidonge vidogo vya rangi ya kahawia. Kifuniko cheusi kimefunika vizuri. Lebo ya kijani na manjano ina maandishi Easy Iron , maelezo mengine madogo yanaonekana chini ya jina ufugaji wa kisasa, madini muhimu, vitamini muhimu, kinga muhimu, usalama umezingatiwa, uhifadhi sahihi, matumizi salama, lishe bora, uzalishaji bora, dawa sahihi.

Kichupa kina dawa chenye rangi ya kijani na nyeupe kimekaa kwenye meza ya mbao. Kimeandikwa ngiri sugu kwa herufi nyeusi, ukuta wa rangi ya waridi unaonekana nyuma ukionyesha mazingira rahisi ya ndani. Kichupa kinaonekana kimefunikwa vizuri kikiashiria uhifadhi salama.

Moto mkubwa unawaka ukifunika sehemu kubwa ya eneo . Miale mikali ya rangi ya chungwa na manjano inachomoza angani . Wanaume wawili wamevalia nguo nzito za kinga Zenye rangi ya manjano na kijani wanasimama katikati ya moto huo nyasi Za kijani na kahawia zinaonekana chini .

Watu wawili, mmoja aliyevaa shati jeupe na ameshika mtungi wa manjano, chini ya hicho kituo cha dawa ya Chlorine, na mwingine akiwa amemfungulia, akimwekea aliyevaa nguo ya blue . Nyuma yao kunaonekana matawi au nyasi. Eneo lote linaonekana kuwa wazi na udongo chini.

Mwanaume mmoja amekaa mezani akizungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake amevaa koti jeupe akionyesha kitu kwa mkono wake. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Mazingira yaonekana ya ndani labda ofisini au hospitalini.

Mwanamke amevaa hijabu ya kijani kibichi na mwingine amevaa shati nyekundu na barakoa ya bluu, wameshikilia kifaa kama meno mdomoni na huyo mmoja anamwonyesha jinsi ya kuzingatia afya ya meno.

Kichupa kidogo cha dawa kimikaa juu ya meza nyeupe kikiwa kimeandikwa MMR vaccine kwa herufi ya bluu. Karibu yake kuna sindano ikiwa tayari kwa matumizi. Kichupa kinaonekana kisafi na kiko tayari kutumika. Mazingira yaonekana kuwa ya kliniki au maabara.

Kuna mwanaume aliyevaa shati la blue . Anataka kumdunga mtoto sindano. Mtoto ameshikwa na mwanamke aliyevaa shati la blue . Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamekusanyika na kutazama. Mazingira yanaonekana kuwa ndani na kuna rafu zilizojaa vitabu labda nyaraka au vitabu ukutani. Mwangaza unaonekana kutoka juu au upande.

Sanduku jeupe la bluu linaonekana katikati. Chupa ndogo yenye kofia ya zambarau imesimama kando yake. Sindano na kifurushi kidogo cha dawa viko mbele ya sanduku hiyo.

Mwanaume amevaa shati la bluu na barakoa akimhudumia mtoto mdogo aliyelala juu ya kitanda. Anaonekana akichunguza au kumfanyia mtoto huduma fulani. Nyuma yao kuna kiti cheusi na ukuta mweupe. Eneo lote linaonekana kama kliniki au chumba cha matibabu kwa watoto. Kuna mtu pia kando ya muhudumu huyo.

Mwanamke amevaa barakoa ya blue na miwani akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Ameandaliwa kwa sindano. Anaonekana akingojea chanjo hiyo ikionyesha umuhimu wa afya.

Mwanaume amevaa koti nyeusi ameshika mkokoteni barabarani. Magari kadhaa yamepakwa rangi nyeupe na njano yakionekana kuwa na magari ya umma yamesimama nyuma yake. Barabara imejaa maji ikionyesha mafuriko makubwa. Miti inaonekana kando ya barabara. Hali hii inaonyesha uharibifu wa miundo mbinu. Watu wanajitahidi kupita katika mazingira haya magumu.

Daktari anapima macho ya mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum mgonjwa ameketi mbele ya daktari akimtazama daktari amevaa koti jeupe la hospitali akionyesha utaalum wake. Chumba kinaonekana safi kikiashiria mazingira ya matibabu. Nuru ya kutosha inapatikana ikiruhusu uchunguzi sahihi utulivu umetawala katika chumba hiki kuashiria umakini katika kazi kila kitu kimeandaliwa vizuri kikihakikisha huduma bora.

Mwanamke mmoja amevaa sare nyeupe akimhudumia mtoto ambaye ameshikwa na mwanamke aliyekaa chini. Mwanamke huyo amevaa kofia. Anaonekana akimsaidia au akimchunguza labda akimuekea mtoto huyo kitu mdomoni. Yule aliyekaa, amevaa nguo ya rangi yenye pinki na kofia nyekundu. Eneo linaonekana kama kituo cha afya au kliniki.

Kuna chupa kubwa ya plastiki na kofia nyekundu. Ina lebo nyeupe iliyoandikwa kwa herufi kubwa Epilepsi Medicine . Chupa hii imewekwa kwenye sehemu tambarare. Rangi zake kuu ni nyeupe na nyekundu. Inaonekana kuwa bidhaa iliyo jaa na tayari kutumika.

Kuna masanduku kadhaa ya dawa yaliyopangwa vizuri kwenye meza nyeupe. Kila sanduku lina rangi tofauti kama vile buluu, kijani na kahawia nyepesi. Zote zinaonekana zikiwa kwa nembo na maandishi yakionyesha bidhaa za afya.

Wanawake wawili mmoja aliyesimama mwingine aliyeketi wamevaa nguo za bluu wote na wana nywele zisizo ndefu sana ni nyeusi. Wameshika kifaa kimoja wakiingiza inayoonekana kuwa kifaa cha mazoezi na hapo nyuma ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Vitu viwili vinavyofanana na chupa au vyombo vikiwa vimefungwa kwa kamba au nyavu. Vina rangi ya kahawia na vimepangwa kwenye uso tambarare ambao unaonekana kuwa chafu au na vumbi. Nyuma yake kuna vitu vingine visivyoonekana vizuri, vinavyoashiria kuwa ni eneo la zamani au la kutumika.

Kundi la wanawake wamevalia fulana za bluu na fulana za kijani, wanaonekana wakiwa wamesimama kwa pamoja wakitabasamu. Wote wamevalia vitambulisho shingoni na pia wanaume wamesimama nyuma yao. Wana mabagi mekundu.

Kuna sanduku lenye rangi jeupe na kijani na pia nyeusi. Kando yake kuna chupa za dawa na pia sindano imewekwa, zinaonekana kuwa zimewekwa kwenye meza. Kifuniko ya chupa ni ya bluu, sanduku linaonekana kuwa na maelezo ya matibabu.

Mtu amevaa mavazi ya buluu na barakoa anahudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Mgonjwa huyu amevalia miwani ya rangi ya chungwa. Hii inaashiria mazingira ya kituo cha afya pengine kliniki ya meno au matibabu mengine.

Kuna chupa ndogo ya dawa au vitamini yenye kofia ya njano, lebo yake ina rangi ya manjano, nyekundu na kijani ikiwa na maandishi na picha ya matunda kama raspberries , chupa hiyo inaonekana kuwa na vidonge au peremende ndani, imewekwa kwenye sehemu tambarare na imeandikwa nature made iron with vitamin C gummies .

kuna chupa kubwa ya manjano na kofia ya manjano. Kando yake kuna chupa ndogo ya glasi iliyojaa maji ya kahawia na nyingine nyeupe. Sanduku jeupe na kijani lina maandishi. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za matibabu.

Mikono miwili imeshikana. Imeonekana imewekwa juu ya magoti au miguu iliyokunjwa. Ngozi inaonekana kuwa na makovu au alama. Nyuma yake kuna miguu mingine. Eneo lote linaonekana kuwa la kawaida labda nje na watu hawa wanaonekana kuwa na vipele.

Watu wawili wamesimama mbele mmoja akiwa ameba sare ya kijeshi au polisi. Nyuma yao kuna jengo kubwa lililobomoka au likiendelea kubomolewa na vifaa vya ujenzi kama vile tingatinga au mashine za kubomoa zinaonekana karibu na jengo. Anga linaonekana kuwa jeupe labda kutokana na vumbi au hali ya hewa. Inaonekana kama eneo la ujenzi au uharibifu wa jengo.

Mwanaume amevaa suti ya bluu na viatu vyeusi akionekana akionyesha watu kitu fulani, ameinama chini akishika hizo vitu anavyoelezea wayu kwa makini. Kuna watu wengine nyuma yake wakimwangalia. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na ardhi inaonekana kuwa na nyasi. Shughuli inaashiria uhifadhi wa mazingira.

Mwanaume amevaa vifaa vya kinga akipulizia dawa kwenye shamba kubwa la mpunga au mimea mingine ya shambani. Anaonekana akitembea katikati ya mimea huku dawa ikitoka kwenye kifaa chake. Anga linaonekana wazi na maandhari inaonyesha shamba refu la kijani kibichi shughuli inaashiria kilimo.

Watu wawili wamevalia barakoa wakishughulikia mitungi mikubwa ya gesi. Wanaangalia mitungi hizo wakibeba kutoka kwa lori wakiingiza ndani. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na miti na majengo yakiwa nyuma yao. Wote wanaonekana makini kwa kazi yao.

Rundo za hema zimepangwa kwa mbali zikionyesha makaazi ya muda au kambi. Mbele kuna tanki la maji la rangi ya kahawia lililowekwa juu ya stendi rahisi ya mbao. Mazingira yanaonekana kuwa kame na ardhi yenye vumbi. Hema linaonekana kuwa za aina tofauti na rangi zikiwemo nyeupe na nyekundu.

Mazulia kadhaa yamefunika makazi duni yayojengwa. Majimengi yanaonekana ni kama yanataka kubeba makazi hayo. Rangi ya anga ni hafifu, inahashiria hali ya hewa yenye mawingu. Maisha yanaendelea licha ya mazingira magumu. Hakika, hali hii inahitaji msaada wa haraka.

Mwanamke amevaa sare ya bluu akiwa ameshika mtoto mchanga. Anaonekana kwa mfanyakazi wa afya labda ni neisi au daktari. Mtoto mchanga amelala juu ya kitambaa akionekana ametulia. Majingira yanaonekana kuwa ya kliniki au hospitali, mwanamke ana miwani na ana tabasamu.

Chupa ya kioo yenye mfuniko ya kijani inaonekana, ndani yake kuna kiyowevu cheusi, juu ya chupa kuna maandishi meusi yenye jina la bidhaa na kampuni. Chupa imewekwa juu ya karatasi iliyo na maandishi mengi yaliyochapishwa.

Kuna vyombo kadhaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye kitambaa cha bluu. Kopo kubwa nyeupe la dawa, liko nyuma mbele kuna sindano moja iliyojaa na chupa ndogo za dawa, kila kitu kinaonekana kuwa safi. Chupa moja imeandikwa yellow fever vaccination .

Sanduku kadhaa za dawa zenye nembo ya starmalil zimepangwa kwenye meza. Zina rangi nyeupe ya mistari ya bluu na njano. Masanduku haya yanaonekana mapya yakionyesha bidhaa za afya zinazotolewa kwa matumizi.

Mwanaume ameketi kwenye kifaa cha mazoezi akionekana akifanya mazoezi ya mikono. Amevaa shati la bluu na suruali ya kaki akionyesha bidii. Kifaa cha mazoezi ni cha rangi ya nyeupe na bluu, zikiwa na sehemu ya kushikia. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda kituo cha mazoezi au kliniki ya tiba.

Barafu kubwa la moshi mweusi linapanda angani. Moto mkali ikiwa chini. Kundi la watu wanakusanyika karibu wakitazama kwa makini jinsi jengo linavyoteketea. Wanajitahidi kutuliza hali ya wakiangalia kudhibiti moto.

Watu sita wenye mavazi meupe maalum wakibeba vifaa mgongoni wanatembea shambani wakinyunyuzia kitu kwenye mimea iliyopandwa kwa safu nadhifu. Ardhi inaoneoana yenye rutuba ikionyesha juhudi za kilimo. Wanafanya kazi kwa uangalifu wakilinda mazao.

Wanawake wawili, mmoja ameketi akiwa amembeba mtoto mkononi akiwa amefunikwa na shuka. Mwanamke wa pili ameinama mbele yake akiwa anazitoa zile neti kwenye miguu ya huyo mwanamke aliyeketi. Mwanamke huyo amevaa nguo nyeusi na yenye manjano, na aliyekaa amevaa shati jeupe. Mandhari yanakaa kama hospitalini.

Kichupa cha kioo chenye kifuniko cha bluu kinaonekana. Ndani yake kuna dawa nyeupe yenye kimiminika. Juu yake kuna maandishi MM Revax Pro ikionyesha jina la chanjo. Hii inaweza kuwa ni chupa ya chanjo au dawa.

Watu wanne wamesimama nje wakizingira sehemu ya kunawia mikono. Mwanamke mmoja amesimama karibu na kituo hicho cha kunawia akionekana akitumia maji au sabuni. Kuna wengine watu watatu wamesimama umbali kidogo nyuma yao kuna miti mimea, kuashiria mazingira ya nje labda kijijini au eneo lenye mimea mingi. Wote wanaonekana kuvalia kawaida. Kifaa cha kunawia kimetengenezwa na chuma.

Kundi kubwa la watu limekusanyika nje wakiwemo wanaume na wanawake baadhi yao wamevaa barakoa na wamekaa kwenye viti. Mtu moja amevaa shati la njano na mwingine amevaa shati jeupe, wote wanaonekana wakishiriki katika tukio la kijamii.

Kuna kitambaa chekundu na cheusi kimetandikwa chini, vitu vingi vidogo vimetawanyika juu yake. Baadhi ya vitu vinaonekana kama madawa ya kiasili. Udongo unaonekana pande zote. Baadhi ya vitu hivyo vinaonekana vya kitamaduni na kuna miguu mieusi hapo kando.

Vijiji vimefurika maji yakiwa yamezunguka nyumba kadhaa zenye paa za udongo na mabati. Baadhi ya nyumba zimeathiriwa vibaya na maji. Anga laonekana kuwa nzito likionesha hali mbaya ya hewa inavyobadilisha mafuriko. Miti na mimea inaonekana kazama kidogo. Hali hii inaashiria athari za mvua kubwa au mafuriko.

Kuna chupa tano za dawa zilizosimama juu ya meza nyeupe. Baadhi zimefunguliwa na kuonyeshwa vidonge ndani yake, vingine vimefungwa. Vidonge vyeupe na vyekundu vinaonekana vikionyesha bidhaa mbalimbali za afya.

Wanawake wanne wamesimama wima wakiwa wamebeba vyombo au mizigo mikubwa juu ya vichwa vyao, mmoja wao amevaa shanga nyingi zenye rangi mbalimbali na mavazi ya kitamaduni, wengine wamevaa nguo zenye muundo wa kiafrika, mandhari ya nyuma inaonyesha udongo, ikimaanisha eneo la nje rangi za mabati zao ni nzuri na zinavutia.

Watoto wawili wanasafisha mikono kwa maji yanayotoka kwenye bomba la rangi nyekundu. Nyuma yao kuna jengo la rangi ya manjano likionyesha mazingira ya shule au kituo cha afya. Utaratibu huu unahimiza usafi.

Mwanamke amevaa sare ya rangi ya blue akimshika mtoto mchanga. Mtoto amefunikwa na kitambaa chepesi chenye madoa madogo madogo. Mwanamke anaonekana akimwangalia mtoto kwa makini. Nyuma yao kuna ukuta mweupe wenye sehemu ya chuma.

Mwanaume amevaa koti jeupe akishika kifaa kidogo mkononi. Ana kifaa kama tochi kichwani. Wengine wamevalia mavazi meupe. Nyuma eneo linaonekana la hospitali. Anafanya kazi muhimu. Umakini unaonekana. Zana zinatumika. Afya inazingatiwa na utulivu unaonekana. Utayarishi unaendelea. Kazi ya matibabu, utaalamu unadhihirika na usafi unafuatwa.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Mgonjwa amevaa barakoa ya blue na ana miwani ya kinga. Daktari anatumia vifaa vya meno kukagua mdomo wa mgonjwa, akionyesha utunzaji wa afya.

Mwanaume amevaa kofia nyeupe na nguo nyeupe akishughulikia masanduku yaliyojaa vitu vyeupe labda, labda dawa, ameinama chini akionyesha bidii katika kazi yake. Kuna sanduku la kahawia chini ya vitu hivyo. Mazingira yanaonekana kuwa ndani labda duka au ghala.

Mtu mzima ambaye ni mama mtoto au mlezi wake amemshika mtoto daktari akiwa anamdunga sindano. Mikono ya daktari inaonekana pekee, mtoto huyo amenyolewa, yule mtu mzima amevaa shati jeupe na anajifunika barakoa usoni. Wote wawili wako ndani ya chumba na nyuma yao kuna kalenda au bango limening'inia ukutani.

Timu ya madaktari wakiwa wamevaa mavazi ya bluu na kijani, wakiwa na barakoa na glavu, wanafanya upasuaji kwenye meza ya chuma. Hali hii inaashiria operesheni ya matibabu au upasuaji.

Mwanaume amevaa shati la bluu na jeans anasimama karibu na tanki kubwa la maji, anaonekana akishangilia akiwa ameinua mkono juu, karibu naye kuna bango lenye nembo ya Water Step likionyesha mradi wa maji.

Kuna watu wawili ndani ya chumba, mmoja amevaa nguo na amejifunga leso ya rangi ya blue na amevaa glavu na barakoa. Mtu mwengine amelala chali kitini ni kama anataka kujifungua na anaonekana mdhaifu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha kuta na sakafu.

Mkono wa mtu mweusi unashikilia chupa ndogo ya dawa. Chupa ina kofia nyekundu na sehemu ya chini ni nyeupe, nyuma kuna chupa zingine chache. Ukuta mweupe unaonekana nyuma.